Dawa nyingi ziko kwa meza zimewekwa zingoje zitumike wakati mwingine watu wakitaka kujitibu. Ni vizuri mtu akuwe na dawa wakati wowote anapohisi hali ya ugonjwa kwa mwili yake.

Dawa za miti shamba siku hizi zimegunduliwa kukuwa dawa ambazo zinatibu ugonjwa mingi sana watu wengi siku hizi wameamini ni vizuri kutumia dawa za miti shamba ili wapate kujikinga, hapo zamani watu waliamini dawa za hospitali lakini kwa sasa watu wengi wameamua dawa ni ya miti shamba.

Ukosefu wa maji ni shida moja ambayo inakumba sehemu mbali mbali nchini kenya sana sana sehemu za kaskazini mashariki mwa kenya. Ni muhimu sana kwa serekali kuangalia vile wanaweza saidia wananchi hao ili wakuwe na maji na wakuwe sawa kama wananchi wengine.

Kuzaa mtoto ni mojawapo ya vitu ambayo huleta furaha kwa uso ya wale ambao wamefanikiwa. Mama huyu amefurahi sana kubarikiwa na mtoto na anamwangalia akitabasamu na kuwa na furaha ile isipoonyeshwa. Ni vizuri kwamba binadamu yeyote apate nafasi ya kupata mtoto.

tamaduni ni kitu muhimu sana kwa jamii ya wakenya watu wengi wanatumia sifa za utamaduni wao kuonyesha wengine kwamba Mungu aliwapatia sifa hili na wakona nafasi ya kuzionyesha mbele ya wengine kama huyu anafanya sasa

Ni vizuri kwa kila mtu kujua kutunza meno yake na kuihifadhi ili aweze kuwa na faida mingi. Meno ni kitu inapoleta ugonjwa zingine na inaweza leta madhara sana kwa mtu ambaye hajazingatia sheria ya kulinda meno yake.

Tafiti imepatikana kwamba watu wengi siku hizi wameamua kutumia dawa mingi ya miti shamba kwa vile watu wanaugua magonjwa mbalimbali watu wengi pia sasa wamekuja na kuanza kutengeneza dawa ya miti shamba ili watu waweze kupata kinga.

Mvua mingi imeleta madhara ya mafuriko ambayo inapitia katika jengo la watu walio na uwezo wa chini inaleta hasara kubwa kulingana na vile imevunja manyumba na kila kitu ya wenye walikuwa wanaishi karibu na sehemu maji yanapita.

Watu wamepiga foleni kupata chanjo kwa vile serikali walisema kila mwananchi lazima achanjwe kwa athiri ya huu ugonjwa wa korona. Watu wengi wamepata hii chanjo na wengine bado wamepuuza na ni jambo mbaya sana wananachi wakati tunapuuza kitu serikali wameamua.

Watoto wadogo wamewekwa pamoja ili waweze kusaidiwa kujua mengi kuhusu afya. Wanasoma vitu zenye wamepewa kwa umakini ili wasipitwe na ujumbe na umuhimu wa kitu imewaleta kusoma hapa.

Shirika ambalo si la serikali wamesanya watu pamoja kwa ajiri ya kuwasaidia kwa chakula na vitu mbali mbali za matumizi yao nyumbani na popote. Wanaona wamepanga foleni kupokea usaidizi.

Mtoto amepelekwa na mama yake kwenye kituo cha afya ili awezeshwe kupewa chanjo cha polio. Mtoto mdogo anafaa apewe hili chanjo wakati amezaliwa kabla hajamaliza hata mwezi miwili.

Dawa ya kisassa ya kuzuia magonjwa mengine ambayo inapatikana kwa tumbo. Itapata kwamba wateja hawa wamepewa hizi dawa waende kujisaidia ili wasiwe wanalia tumbo kila mara.

Dawa ambayo inasaidia kwa kuzuia ugonjwa mingi kama zile ya moyo na mengine, yamewekwa pamoja. Dawa kama hizi husaidia sana sana wazee, na wamama ambayo wamepata watoto.

Mzee huyu anapewa chanjo na huyu mama hili chanjo ni za kuzuia ugonjwa mengine ambayo huletwa na homa kali. Sasa ni vizuri kwa kila mtu kupata chanjo ili tuepuka hizi homa ambazo huletwa.

Daktari huyu mwenye ujuzi na utaratibu wa kufanya kazi ameamua kumwaga dawa kwenye matunda ili isiwe na changamoto ambayo matunda mengine hupata wakati hawajapatiwa dawa.

Kwenye hili jumba kuna madawa ya miti shamba ambayo yameekwa ili tuweze kusaidiwa tukiwa na tatizo mbalimbali. Watu wengi siku hizi wameamua kutumia haya madawa kwa sababu inapona na inaleta tofauti kwa muda mfupi kabisa.

Daktari ambaye ako na ujuzi ya hali ya juu ametembelewa hospitalini na huyu kijana mgwana ambaye anataka asaidiwe kwa tatizo la meno. Daktari anatumia upole wake kuhakikisha kwamba anafanya vile inatakikana.

Wamama wamepeleka watoto wao wachanga hospitalini iliwaangaliwe waone vile wanaendelea na maisha. Ili wakuwe watoto ambayo afya yao ni mzuri. Ni muhimu sana kwa wazazi kuhakikisha watoto wanapelekwa hospitalini kila mwezi.

Mgonjwa huyu katika hali mahututi ana hudumiwa kutumia mashini unayo tumia umeme na vipawa ya kutafuta ugonjwa na kuambia wetu vile tunaweza tumika kutibu mgonjwa kama huu .Hii ni ishara kwamba tumeendelea kiafya.

Mtoto mchanga ambaye ameletwa hospitali na mama yake anahudumiwa kwa hali ya utulivu. Mama akona umakini akiangalia vile mhudumu anafanya mtoto wake ili apate matibabu.

Dawa halifai kumwangwa chini vile imemwagika hapa. Dawa ni kitu inafaa tuheshimu na tuweke mbalil na watoto juu mtoto anaweza chukua dawa na kuweka kwa mdomo na hiyo ni athari kubwa sana kwa maisha ya huyo mtoto hata mzazi.

Waziri wazamani wa afya ametembelea wagonjwa hospitalini na kupata mama ambaye ameleta mgeni mtoto duniani. Amefurahi sana na anampongeza kwa kuleta mtoto.

Moto kubwa imetokea na kusababisha hasara kubwa kwa kuchoma nyumba ya mtu fulani hapa kwenye sehemu ya kuishi kwa hao watu. Imeleta hasara kubwa kulingana na hii nyumba inachomwa.

Ni muhimu sana sisi kama wananchi kupata chanjo muhimu kwa mwili. Hizi chanjo huwezesha binadamu kuishi vizuri bila athari yoyote ya hizi ungonjwa kali ambayo inatuletea madhara.

Watu wamepiga foleni kupata chanjo ya ugonjwa ambayo inaonekana watu wengi wameogopa. Kuleta wazee pamoja ili wapewe chanjo si jambo rahisi na inaeza kuwa tu wakati wamesikia kuna ugonjwa mahali iko hatari sana.

Kwenye hosiptali, upasuaji inafanywa kwa hali ya utulivu na umakini, kuna mgonjwa amewekwa chini ili afanyiwe upasuaji na wahudumu wa hosiptali wanamwangalia ili wajue wataanza vipi.

Kulingana na hii hosiptali tunapata kijana mdogo amepata changamoto ya kukatwa na panga kwenye kichwa, amekuja kuhudumiwa katika hili hosiptali ambayo kulingana haina matibabu mazuri.

Wahudumu hawa wanasaidia huyu mama kwa kuangalia kwa umakini masikio yake ili waone kama iko na tatizo lolote. Hili ni njia ambayo husaidia kutengeneza maskio ambayo yamekuwa na changamoto ama shida.

Mhudumu wa serikali wa mambo ya afya anatembea kwa matope na maji kutafuta watu ambao anaweza wahudumia ili kazi isiwe imesimama kwa sababu kunaa vile anaweza tembea kwenye maji na matope.

Ni muhimu sana sisi kama wananchi wazalendo kusaidia serikali kuhakikisha kwamba meno yetu tunahudumia vizuri kwa kupiga mswaki na mammbo mengine. Si jambo mzuri kuacha meno yakue tu yananuka katikati ya watu tunaokaa nao.

Mwenye hudumu huyu wa afya anasaidia huyu kijana ambaye ana tatizo la ulemavu unaosababishwa na ajali. Anamwelimisha vile anaeza kuwa afanye bidii ili aweze kutembea tena.

Mkulima huyu katika shamba kubwa la mchele. Kazi ya mchele iko na faida kubwa kwa mkulima.

Wagonjwa ambao wako na shida ya mifupa ama watoto wanapewa hili dawa ili kuwasaidia kukua na mifupa ngumu ya kuwawezesha kutembea ama kukimbia wakati wanafanya shughuli yao ya kila siku.

Hospitalini kuna sehemu ya kueka madawa ili wagonjwa wakikuja wapewe. Waende kutumia nyumbani. Mhudumu huyu ako na furaha kuonyeshana vile wameweka dawa ya kusaidia wananchi wakati wowote wamefika hapo.

Mtu huyu aanatumia njia vizuri ya kuhakikisha kuna usafi, anaosha mkono kutumia sabuni na maji ambayo yatawekwa baadaye ili ikuwe mkono imeng'ara ikuwe safi.

Hospitalini, mtoto mdogo ambaye amepelekwa huko na mama yake anapewa chanjo ya mdomo. Hili chanjo husaidia kuzuia ugonjwa mbalimbali kama zile polio ili isikumbe mtoto wakati ingine mbele.

Kunawa mikono shuleni ama sehemu yeyote ni muhimu sana. Tumeona kama shule kama hili limesaidia sana watoto wakona sehemu ya kuosha mikono. Sabuni pia imewekwa ili watoto wahakikishe wametumia sabuni wakati wowote wananawa mikono.

Mafuriko yamekuwa janga muhimu sana nchini. Iko sehemu nchini tunapata kuna mafuriko. Serikali yanatakikana wahakikisha kwamba wamehudumia wananchi tusipate janga kama hili wakati mwingine.

Mara mingi tunahakikisha tumetoa dudu na vitu vingine ambayo inaweza sumbua sana kwa nyumba. Kwa hivyo tunaona mhudumu anajiandaa vilivyo ili aende aweze kutoa uchafu na vitu zingine ambazo tunaweza tuadhili maisha ama afya.

Daktari ambaye amejua umuhimu wa chanjo ameweka chanjo kwa sindano ili awezeshe kuchanja mgonjwa ama mtu ambaye anataka kuzuia hii ugonjwa isimpate. Ni vizuri sana sisi kama wananchi na jamii tujikinge katika hizi mabaya.

Mkasa wa moto tunaona ambao umesababishwa na gari ya mbali. Kwa hivyo ni muhimu sana kwa wale ambao wanaendesha magari kuwa na utaratibu na upole kwa barabara juu kila mtu anatumia barabara na si mimi ama peke yako kwa hiyo barabara.

Ni muhimu sisi kama wananchi kuhakikisha bibi zetu ama dada zetu wanajawazito, wapelekwa katika kituo cha afya, ili wawezeshwe kulea watoto na kuwazaa kwa kutumia mbinu za kisasa.

Barabara imepata changamoto ya mafuriko na imeharibu mazingira kabisa. Hii imefanyika huku sehemu ya kuelekea Wajir kupitia njia kuu ya Garisa-Modogashe-Abaswen na Mandera uko. Hii barabara ilitengenezwa na shirika ya benki kuu ya dunia.

Ukosefu wa maji unaleta madhara mingi sana tunafurahia kuona mzungu huyu na wenzake wakikuja kusaidia na kuangalia vile mambo ya maji ni tatizo kubwa kwenye nchini yetu. Ni muhimu sana kwa wale hao watu kwa sababu wamepata pesa ya kupata maji.

Mwanahudumu huyu anafanyia mwenzake chanjo ili ugonjwa pengine inayokuja kwa ajili ya kutochanjwa isimshike, na hii ni njia mzuri ya kuhakikisha kwamba tumeepukana na huu ugonjwa.

Kwenye hospitali, mauguzi mbalimbali wamesimama mbele ya jengo kuu la hospitali hilo, wakijadiliana vile hali ya kazi inawapeleka. Hili ni jambo linafanyika wakati mwingine kwa wauguzi wengi.

Daktari kwenye maabara ya kupima macho ya wagonjwa anajaribu kusaidia mama huyu kupata tatizo ambayo inakumba macho yake. Anahudumiwa kwa utaratibu na umakini kabisa ili aweze kupata afueni.

Vyungu kama hivi kitambo vilikuwa vinasaidia sana kwa ajili ya kupika. Zilikuwa zinashika moto na kuhakikisha chakula ni ya kupendezana na inaiva vizuri. Siku hizi hatuwezi pata bidhaa kama hizi na inaleta madhara kubwa sana.

Wahudumu wa serekali kwa idara ya afya wameamua kutembelea wananchi wa kwao kutumia gari lao ili waweze kuwaambia vile wanaweza kuwa na usalama ya afya kwa hivyo wanawafanyia mafunzo na kufanya kwa njia taratibu.

Ugonjwa ambazo hufanya watoto kujikuna na kuskia uchungu imeleta madhara mingi kwa hizo serikali imeleta chanjo ambayo huzuia ugonjwa kuingia kwa mwili.

Chungu hizi zinaonyesha ubingwa wa utamaduni kama jamii wa afrika sana sana wenye wanaishi Kenya. Hii hutumika na familia na jamii ambao wako na ng'ombe ya kukamua kama watu wenye wanatoka katika sehemu ya bonde la ufa ya nchini Kenya. Ni muhimu sana kwetu kama jamii kuwa na vitu kama hizi.

Hii ni sehemu tatizo la ukame lina adhiri sana wananchi wanaoishi hapa. Ni muhimu sana kukumbuka hawa watu wanafaa wapewe maji ili wakunywe na kufanya mambo mengine na wakuwe kama wakenya wenzao.

Mafuriko yameleta changaoto hapa kwa vile mambo ya usafirishaji imekuwa ngumu. Tunapata kama gari yamekwama an watu wanatembea kwa maji. Hii kitu mbaya sana kwa sababu maji yanaeza somba hata magari.

Shida la macho ama tatizo la macho limekuwa jambo la kushangaza sana nchini, kwa hivyo daktari huyu anaangalia sana aweze kusaidia huyu mteja wake ili aweze kupata matibabu.

Shamba hili la mchele likona uwezo wa kuweka mkulima huyu apate mazao mengi na kumwezesha kukuwa tajiri kwa jamii yake, ni muhimu kwa wafanyi ukulima wajue kwamba, shamba ni muhimu sana ikilindwa vizuri.

Mvua imetoka kunyesha kwenye soko hili na inabidi kila mtu akuwe makini kutembea ili asije akapata madhara kukuja wakati mafuriko na mvua yamefanyika.

Kwenye soko tunaona miti shambambali mbali ambayo yanasaidia kutibu magonjwa mengi sana mwilini yanauzwa. Naona kuna mteja kwa pikipiki ambaye anajaribu kuhudumiwa ili aweze kununua.

Duka hili ni ya kuuza madawa ambayo wanatibu ugonjwa mbalimbali ya mwili yetu, tunaona kuna ile inaweza tibu wazee kuwasaidia sana, kuna yale ya watoto kulingana na picha inaoonyesha mtoto mamake amebeba.

Mhudumu huyu wa afya anatarajia kutibu mtoto mwenye ameletwa hositalini na mama yake. Anaweka dawa kiwango ilivyotakikana ili asiweke chini ama mingi kupita kiasi.

Hosipitali ya kisasa sikuizi tuko na bidhaa ambayo hutumika kuhakikisha tumepata idadi ya joto ambalo liko kwa mwili ya wagonjwa. Mgonjwa hiyu ametembelea stesheni ya hosipitali na kuweza kupimwa. Ili tujue joto lake liko vipi.

Watoto mbalimbali wameletwa hapa ili wapate huduma mbalimbali za matibabu ambayo ufanyika kwa watoto. Mama zao wamepata amri ya serikali kuwapeleka watoto kwenye matibabu upatikana.

Ni muhimu sana sisi kama wananchi kuhakikisha kwamba serikali wametengeza mitaro ya kuteremsha maji. Mitaro hizo zinauwezo za kuzuia mafariko ambayo yanasababisha kifo ama kupotea kwa watu na bidhaa mbalimbali.

Janga la ukumwi limekuwa janga kuu sana kwa afya ya wakenya. Kwa hivyo serikali na shirika mbalimbali walikuja pamoja kuhakikisha wananchi wanapata ujumbe kamili ya kuwawezesha kukingana na kuepuka hili janga.

Dawa ambayo hutumika kwa chanjo ya kuzuia ugonjwa unayo itwa polio imewekwa kwenye maabara hii ili wakipata nafasi ya kuitumia itumike vizuri ili tupuuze ugonjwa ambayo ni hatari sana.

Mtoto mdogo amebebwa na mamake kwenye hospitali hii ili aweze kupewa chanjo. Mama kwa upendo wake anamtazama akimdekeza ili aweze kukubali chanjo na waweze kusaidiana katika hali ya kuepuka ugonjwa.

Mtoto mdogo mwenye umri ya chini kabisa anapewa chanjo kwenye kituo cha afya, tunaona vile mkuu wa usalama anaangalia kuhakikisha watoto wanapangwa vile inatakikana na kupata chanjo vilivyo.

Mafuriko yameleta hatari kubwa kwenye jengo hili ambayo watu wanatumia kuishi. Hawaishi maisha mazuri kwa sababu wakona nyumba ambayo imetenengezwa tu na mabati. Na sasa tunaona kama wamepata hasara kubwa sana.

Mzee amesimama mbele ya choo yake kutuonyesha ishara kwamba ni muhimu kujenga jengo hili kwa boma ili tuweze kujisaidia wakati wowote tunataka kuenda haja kubwa. Ni muhimu sana tuweze kuzijenga na tuweze kuziweka zikuwe safi.

Inafaa sisi kama binadamu tukunywe madawa ambayo yanongeza idadi ya damu kwenye mili yetu. Damu ndiyo kitu muhimu kwa mwili na ikipotea inaleta madhara kubwa kwa hivyo sisi tunafaa tujue ni dawa gani inaongeza damu.

Watu ambao wamezingatia usalama na usafi wanaosha mikono kwa soko ili wasije kupata changamoto mbalimbali ambayo huletwa na kutoosha mkono.

Vidudu hizi ni hatari sana kwa mimea na vitu kama mboga na mahindi. Wanakula na kuwacha tawi wakimaliza na kukula kila sehemu ya mimea yetu ambayo tunapanda. Ni muhimu sana tusaidiwe na serikali tupate dawa ya kuziua ili wasitusumbue tena.

Ngamia ametembea na amechoka kwa kazi ngumu anayofanya, inaonekana ngamia hii hajawahi kunywa hata maji na chakula pia ni ngumu kupata. Sehemu hizi ni ngumu kupata maji na chakula cha mifugo na hii imewafanya wakufe kwa njaa na kiu.

Watoto ambao wanazaliwa kabla mwezi wao ama mwezi wa kuzaliwa wanawekwa kwenye chumba muhimu ya kuwaweka. Watoto hawa wanafaa waangaliwe kwa utaratibu na umakini ili wasipate changamoto lolote.

Mama anapopata mtoto anajawa na furaha sana. Ni muhimu sana kwa mama kupelekwa kwenye kituo cha faya ili tuone kama mtoto amezaliwa na tatizo yoyote ama mtoto ako sawa. Kwa hivyo tuambie wakenya tupende hospitali.

Mwanadada huyu amejipeleka kwenye kituo cha afya ili meno lake liangaliwe, likaguliwe na kuona tatizo ambayo amekuwa akipata, kwa hivyo daktari wa meno anaangalia kwa utaratibu na kuhakikisha wamemsaidia.

Mwanadada huyu ako na tatizo la meno amekuja kuona daktari ili asaidiwe iweze atatue shida ya meno. Ni muhimu sana sisi kama wananchi tuende hospitali tukaguliwe meno yetu ili isilete madhara.

Wanadada awa wawili wanahakikisha wametoa maji pale yamefurika kwenye boma hili ili wasikufe na changamoto ya kupata ugonjwa kama cholera ama vimezo, ni jia muhimu ya kuhakikisha mazingira ni zuri ata kama angali mafuriko ya tukumba.

Mkulima ambaye anapata sheria za kulima ananyunyuzia mbolea katika shamba lake ili apate matokeo mazuri ya mavuno. Hili ni jambo muhimu kwa wakulima wote kwa sababu bila hii hatuwezi pata chochote kwa shamba.

Mama huyu anapewa chanjo ya kukumbana na ugonjwa hatari ambayo ilikuja duniani huitwaye korona. Mama huyu kwa utaratibu anatazama akiona mhudumu anamhudumia vizuri na kumsaidia ili asipatwe na ugonjwa.

Wakati mengine ni muhimu sisi kama watoto ama vijana wa kisasa tutembelee wazee wetu tuone walikuwa wanatumia bidhaa gani hapo awali. Sisi tunaweza kuwa hatujui hata bidhaa abayo ilikuwa inatumika na wazee.

Mwanadada huyu anapimwa urefu wa mkono yake ili aweze kupatiana idadi kamili ya urefu huo. Mwanahudumu huyo anamhakikishia kwamba amefanya chenye anatarajia hili aweze kusaidiwa.

Jamii ambayo bado wameamua kupata utamaduni wa kimila yao wamekaa pamoja kwa amani ata kama chakula inaonekana haiezi patikana, watakua na furaha ya kusaidiana kama jamii ambao wanaishi pamoja.

Inaonekana watoto walikuwa wanacheza na wakamwaga dawa nje. Ni kitu mbaya sana kuweka dawa ifikie mikono ya watoto kwa sababu wanaweza weka kwa midomo yao na ilete athari kubwa kushinda vile inaweza saidia.

Afya kwa jamii na watoto ni muhimu sana. Huyu mhudumu katika kituo cha afya anaweka kimakini sana aweze kuona tatizo ambayo inasumbua mteja wake mwenye amekuja hapo kama mgonjwa.

Dakatari la meno wawili wakisaidiana kwa karibu. Wanakagua tatizo huyo mama ako naye kwa meno yake iliwamwezeshe kupata usaidizi kwa kupata matibabu ya meno lake.

Ni muhimu sana wakati tunaskia vibaya kwa mwili tutembelee kituo cha fya ili tusaidiwe na daktari ambao wamefunzwa jinsi ya kutusaidia. Tusipo tembelea hospitali magonjwa yanaongezeka na tunaeza kufa.

Chanjo imepewa kazi rahisi sana na serikali ya Kenya, kwa hivyo kila mwananchi mzalendo anafaa atembelee kituo chochote cha afya ili apate chanjo sanasana zile magonjwa ambayo zilikuja kama vile korona.

Ili tuweze kuboresha mazigira yetu na tukue kwa afya nzuri serikali wanajaribu mbinu zote kuhakikisha wamehajiri watu ambao wanafanya usafi na kutoa takataka ili tusipate ugonjwa ambao unaletwa na uchafu.

Naona dada huyu anapewa chanjo ya ugonjwa kali ambayo ilikuja iitwayo korona. Ni muhimu sana kwa kila mwananchi kupata hii chanjo kwa sababu mtu hawezi safiri nje ya nchi kabla kupewa hiyo chanjo.

Hospitali ya kifahari ambayo huduma ni ya hali ya juu, unapata kijana ametembelea ili mwili yake iangaliwe kama kuna tatizo ama la, mwanadada huyu ako na umakini wa kuhudumia mteja wake vizuri.

Wahudumu wa meno hospitalini wanasaidia mwanadada huyu kuhakikisha amshughulikia meno yake ili yang'are na kulainisha zikuwe kama ile mtu ambayo amejua maisha inaelekea wapi. Hili ni jambo mzuri sana kufanyika kwa meno yetu ili tukuwe watu ambao tuko sawa.

Kwenye nyumba hili kuna mashini ya kusaza ambayo watoto wanao zaliwa kabla ya wakati yao ya kuzaliwa wanawekwa na kuhudumiwa kwa kuangaliwa kwa hali ya juu, mama huyu anahudumia kazi yake kwa kutumia bidii sana.

Dawa ya kemikali ambayo iko na hali ya juu ya sumu ambayo inaangaliwa hapa kwa ukali sana. Hawa watu wamehakikisha wamevaa vizuri ili wasiwe tatizo lolote la kuambukizwa na hii dawa mbaya.

Kwenye wadi ya watoto wachanga, tunaona hawa madaktari wawili wakitabasamu na kuangalia kwa makini ili wasiwe na tatizo lolote, watoto wadogo kama hawa wanaangaliwa kwa utaratibu na upendo.

Wahudumu hawa wa afya bado wakona umri mzuri na wanapenda kazi yao. Ni muhimu sana sisi kama nchi tupate wahudumu ambao wanaheshimu na kupenda kazi. Wasipofanya hivyo, kazi itakuwa ngumu na wateja wao hawatapata huduma vizuri.

Wauguzi hawa wawili wako na jambo mingi ya kuweza kupatiana matibabu katika jengo hili la hospitali. Tunaona kama wamechukua muda yao na kuweka akili penye wanafanya ili wakuwe watu wenye watu hawalalamiki kwao.

Wakati mgonjwa amepimwa, anapea muda daktari ili akague na aangalie, aone alikuwa anaugua ugonjwa gani, baada ya hapa, daktari huyu humpa mawaidha, na vile, anaweza saidiwa, huyo mgonjwa

Wahudumu kwenye kijiji wametembelea wazazi shuleni ili kuwajulisha umuhimu wa kufuata sheria fulani wakati imeletwa kwa jamii. Watu wengi wanapenda wapokewe na wahudumu ili wachukue hatua ya kufanya chenye wameambiwa.

Mafuriko yamekumba sehemu hili na kuziba kila sehemu mtu anaeza tembea. Barabara ndio imebaki na hata kutembea hapa ni changamoto kubwa sana. Kwa hivyo ni serikali waombwe kuhakikisha mafuriko hayaleti madhara kama haya.

Daktari la macho anakangua kwa umakini mtoto mdongo ambaye amepelekwa na mama yake ili aweze kuangaliwa na kuona tatizo gani la macho inamsumbua. Mama ameridhika na vile daktari anafanya kazi yake. Tunaona kama akona ata karibu kucheka.

Watoto wachanga ambao wamezaliwa kabla ya wakati wao kuzaliwa wanawekwa kwenye chumba kama hii. Hao watoto wanahudumiwa na kuangalia kila saa na hao wauguzi hospitali humu. Inakua ni jambo muhimu kukua makini na watoto hawa wadogo.

Jengo hili limepata changamoto makubwa sana sana kwa hivyo watu wamekusanyika kuona kama wanaweza saidia ili nyumba yenye imeporomoka ziweze kufanya hizo tena. Ni jambo muhimu sana tukijenga tufuate sheria.

Mwalimu anaonyesha watoto wake vile wanaweza kujikinga wakati wamepata shida ya kumwaga damu kwa mwili. Amefurahia na kuonyesha vile wasiogope kufanya jambo kama hayo wakipata tatizo lolote.

Daktari la macho ambaye husaidia watu kwa mambo mengi anaangalia mgonjwa ambaye ni mteja wake iliawezeshe kumsaidia na tatizo la macho ambayo humsubua. Kwa hivyo wamekaa wakiangalia kwa umakini ili wasaindike kila mmoja.

Kwenye hili sehemu kuna daktari wa miti shamba ambaye ameamua kuonyesha ujuzi wake wa kutafuta dawa mbalimbali na kuweka pamoja ili zitibu magonjwa mbalimbali kama vile nguvu za kiume.

Chanjo sazingine inakuwa uchungu sana kwa watu wengine. Tunapata kama wengine wanaogopa sindano na kuwapatia chanjo inalazimisha lazima shindano iingie kwa mwili na wanisikia uchungu kabisa na uchungu kama hii inaweka wengine kwa nyumba wasiende wapate chanjo ingine.

Vitu mbalimbali za afya zimewekwa pamoja ili zikaguliwe na kupelekwa sehemu mbalimbali kusaidia wagonjwa kwa hali yao ya matibabu. Sasa inaonekana wakubwa wa askari wanafanya ukaguzi ili waweze kusafirisha dawa hizi.

Mtoto mdogo anapewa chanjo ya kumsaidia kupambana na ugonjwa mengine ambayo yanakumba watoto wasipochanjwa. Tunaona msaidizi wa daktari akifanya shughuli hiyo kwa hali ya juu na kuna wengine wana msaidia na mawazo za kuifanya.

Hili ni dawa ambayo siku hizi imeletwa na watu ambao hawafanyi kwenye serikali. Wanaweza kupatianiana ili ziongeze nguvu kwasababu binadamu imepatikana wako na changamoto sana ya kuchoka na mambo mengine.

Wahudumu wenye wamejitokeza kwa wingi na kusaidia serikali bila malipo kijijini .Wamepewa simu ya rununu ambao watatumia kujiandikiza watu kuingia kwenye vitu mbalimbali vya afya kijijini.

Hali ya ugonjwa mbalimbali ilileta changamoto kubwa mpaka ikabidi serikali watoe onyo kali kwa wahudumu hospitalini watembee ili waweze kupata kusaidia jamii waepuke hizi magonjwa kuletwa na mtu ambaye hajapata matibabu ama umuhimu wa kufanya jambo.

Ni muhimu sana tukisaidia wasichana wetu wachanga wakati wanasoma. Tukiwapitia ili bidhaa ambayo ziko hapa watakuwa wasichana ambao hawakosi shule kwa sababu ya kukuwa na shida ya wanawake.

Kuna baadhi ya watu ambao ni lazima wachanjwe ili waweze kupigana na magonjwa mbalimbali wanayokumba mwili yao. Watu kama hawa wasipopata hizi chanjo magonjwa anawapiga na kuwawezesha na hawaezi kuwa na afya nzuri hata kama ni ugonjwa kidogo sana.

Mazingira haya yamekumbwa na ukame, ukame ni kitu ingine mbaya sana kwasababu wanyama na kila kitu wanategemea maji kwa ajili ya kuendelea, sehemu kama hizi zikona changamoto na shida mbalimbali kama vile, wanyama ama mifugo wanaweza amua kutoroka ama wakufe.

Gari hili linabeba mtu ambaye husaidika katika mambo mbalimbali za kuweza kusongeza uchumi wa nchi na kufanya watu wakuwe na kazi wakifanya. Sasa tumepata dereva wa hili gari akisimama na kuongea na mwenzake.

Mhudumu kwenye hili hospitali anaangalia kwa makini kwa kuweza kujua kama huyu mtoto amefika nafasi ya kutolewa kwenye hili sehemu ya kuwaweka watoto ambao wamezaliwa kabla ya wakati wao.

Nyumba hili linaonekana kama ya mtu anayetumia miti shamba kusaidia watu kwa matibabu na shida mbalimbali. Naona mkia na vitu vingine ambavyo hupatikana tu kwa mtu ambaye anashika dawa.

Siku hizi kulingana na kazi ngumu na mambo ya kutafuta pesa na riziki, wanaume wengi hawana nguvu za kiume kwa hivyo watu wameanza kutengeneza hizi vitu ambazo huongeza nguvu za kiume kama vile zinamezwa na mwanaume sasa anaweza fanya kazi yake vizuri.

Mhudumu kwenye hospitali huu anasaidia mgonjwa kwa kuangalia na kuona jinsi atamfanya. Tunapata kwamba hali ya afya imekuja juu muuguzi na daktari wamekuwa na kipawa nafasi na hata bidhaa muhimu kutumika kwa kazi hii.

Mafuriko yameleta uchovu na uwoga hapa na watu hawa wengine wakijaribu kuchukua mali yao kwenye maji, wengine wamesimama wakitabasamu kwa hofu na uwoga wajue waaze wapi ama wamalize wapi.

Chanjo ni muhimu sana kwa watoto wachanga ili wakuwe wenye hawana shida mbalimbali za ugonjwa. Ni muhimu kwa mzazi yeyote ambaye amepata mtoto mdogo kuwapeleka wapewe chanjo ili tukuwe nchi ambayo watoto wakona afya.

Hospitali ambayo ina ujuzi wa kufanyia watu upasuaji. Watu wanaanda kufanya kazi yao vilivyo. Inaonekana wako na shughuli ya kupasua mgonjwa na kumpatia matibabu vizuri.

Dawa hii ni dawa ya hali ya juu na kusaidia kwenye kuzuia ugonjw kama zile za sukari. Hii ni dawa ambayo inasaidia sana na inaleta mgonjwa akuwe na hofu kidogo sana ya maisha kwa sababu inaweka chini ukali wa ugonjwa.

Ni muhimu sana tukiweka sehemu ya kunawa mkono maji yasitiririke nje kuharibu mazingira. Kwa hivyo, tunataka kila mtu aweze kununua bidhaa kama hii hili wakuwe na hali nzuri za kunawa mikono.

Kwenye hospitali hii kuna mgonjwa ambaye ako kwa hali ya mahututi. Anaangaliwa kwa utaratibu na wauguzi na daktari ili asaidiwe apate matibabu alivyotarajia.

Wakati janga la korona lilikuja nchini Kenya, wahudumu wa serikali walikuwa wanavaa kama wanataka kukumbana na hili janga mbaya. Watu wengi waliuogopa na kama bahati mbaya maiti ilitokea na hii ugonjwa, alikuwa anaguzwa na hawa watu na kuzikwa wakati wengine hawaoni.

Ajali mbaya imefanyika kwa mwanadada huyu na wameletwa kwenye chumba cha kulaza wagonjwa kwa hali ya mahututi. Akona uchungu sana kulingana na vile anakaa na tunamtakia mema ili apone.

Kwa mazingira haya inaonekana watu wamejenga kataika ardhi ya serikali. Sasa wameamaua kuchukua hatua ya kubomoa hizi manyumba ili wapate nafasi ya kufanya maendeleo mengine katika hili shamba.

janga hili limeleta shida sana nchini Kenya. Ilifika wakati watu hawangetembea hata kwa hivi imekuwa muhimu wakati siku moja tuliamka tukapata Kenya yameweza kukumbana na janga la hizi vidudu mbalimbali.

Chanjo hii ya kuzuia ugonjwa mbalimbali kwa mwili, husaidia sana kuhakikisha wale ambao hawajapata huu ugonjwa hawaezi kuipata. Ni muhimu sana kwa kila mkenya kuwezesha apate nafasi ili apewe chanjo.

Wananchi sikuizi wanakumbwa na shida mbalimblai, kwa hjvyo madaktari ya miti shamba wameamua kutuonyesha ya kwamba wao pia wakona nguvu ya kupunguza hizi ugonjwa ambalo linasumbua sana wafanyikazi na wanachi kwa jumla.

Mgonjwa ambaye ako na tatizo la mwili anawekwa kwenye mashine ili asaidiwe kulainisha mwili yake ili aweze kutembea tena bila tatizo. Hili ni jambo ambalo hutumika kusaidia watu ambao wamepata changamoto kama vile ajali na zingine.

Wafanyikazi katika kituo cha afya wamewekwa pamoja na kuambiwa jinsi watatumia kupata watoto na kuwachanja vizuri ili tuepuke magonjwa mbalimbali.

Lori limeanguka kwenye barabara. Barabara hii iko na changamoto ambapo maji yanafurika na kupata changamoto katika kusafirisha.

Waziri wa afya wa zamani wa afya bwana Mutahi Kagwe ametembelea kwenye maabara sehemu dawa huwekwa ili akague na angalie kama bado tuko na dawa ya kutosha ya kuhudumiwa wakenya wapendwa.

Chanjo ililetwa ya kutusaidia kupuuza ama kusaidia katika ugonjwa mbalimbali kama vile korona. Watu wamefika kwenye kituo cha afya nchini na kupata hizi chanjo. Ni muhimu sana kwa kila mtu kupata chanjo.

Vitu mbalimbali za utamanduni ambazo zilitumika na wazee kitambo zimewekwa pamoja, ili watoto wakisasa wakipata nafasi wakuje waangalie na wajue vile hizi bidhaa zilikua zikitusaidia.

Kuzuia magonjwa mengi ambayo huletwa na kutumia mkono, tunahakikisha watoto wetu wamefunzwa njia ya kunawa mikono wakati wowote ambao wametoka kushika kitu ama kutoka kwenye choo.

Mama huyu ameleta meno yake ili ikaguliwa na kuangaliwa kama kuna tatizo. Ingawa tatizo ikipatikana anaweza kupewa meno mengine ama apewe dawa ambayo atatumia kuhakikisha ako na meno mizuri.

Shida la maji hukumba sehemu mbalimbali nchini kenya kama vile kaskazini mashariki ya Kenya. Tunaona watu wamepiga foleni kupata maji. Maji haya hayakuji kwa urahisi na inabidi mtu apige foleni hata kwa masaa tatu.

Kuna tatizo hapa kwenye hili mazingira. Inaonekana jengo limeporomoka na kuleta madhara kubwa sana. Watu wanajaribu kufanya bidii juu chini ili waweze kutatua tatizo hili.

Wafanyikazi wa serikali katika stesheni za afya anaboresha kazi yake vizuri kulingana na vile anasimama akiwa na ujasiri, ameridhika na kazi yake.

Mtoto mdogo amezaliwa anapewa chanjo ya polio. Mhudumu huyu amesimama akibeba chanjo ili mtoto aweze kupata mama anaangali mtoto kwa umakini na utaratibu vilivyo.